Mwalimu mwanamke amesimama mbele ya wanafunzi wake, anawafundisha kuandika kitu kwenye ubao, wanafunzi wake wameketi kwa makundi mawili. Hii ni elimu watu wazima. Kuna mwanafunzi mmoja amesimama karibu na mwalimu wake, akiangalia anachokiandika.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi tofauti nje ya jengo, wanasikiliza somo la elimu la watu wazima linaloendeshwa na mwalimu aliesimama mbele yao, wanafunzi hao wamevaa nguo tofauti tofauti

Wanafunzi hawa wawili wa elimu ya watu wazima wameketi pamoja darasani wanajadili kitu kwenye karatasi, mmoja wao akiwa amevaa kitambaa kichwani na tisheti ya kijivu, anachora huku mwingine akimuangalia kwa umakini.

Elimu ya watu wazima inapatikana eneo hili. Kuna kundi la watu wazima wamekaa kwenye meza ndefu, wanasikiliza kwa makini somo. Wengi wao wamevalia barakoa za rangi mbalimbali, wanajikinga na ugonjwa, wengine wanaandika maelezo kwenye madaftari.

Hili ni darasa la elimu ya watu wazima, ambapo mwalimu mmoja amesimama mbele ya darasa, akielekeza wanafunzi ambao wameketi kwenye viti vyao wakifutilia mafunzo, mwalimu anatoa maelezo wakati wanafunzi wakiwa wanamuangalia kwa umakini.

Hiki ni kituo cha kulelea watoto chenye uwanja mkubwa wa kuchezea, watoto wanacheza bembea na michezo mingine mbalimbali na majengo ya shule yako nyuma yao. Maeneo haya yamejaa vifaa vya michezo na watoto wanafurahia sana siku yao.

Hili ni jengo la ghorofa la shule ya msingi likiwa na madirisha mengi na paa nyekundu, jengo hili la elimu limezungukwa na miti mirefu na mimea mingine iliyopandwa kwa utaratibu. Ngazi na mawe zinaelekea kwenye mlango zinaongeza uzuri kwenye muonekano wa shule.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi wa shule ya msingi, kitabu hiki kina picha mbalimbali, kuna picha ya viatu, kitana, mashati, pamoja na taulo. Picha hizi zote zinaonesha jinsi gani zinavyotumika.

Barabara ndefu ya zege, yenye nguzo za chuma inaambatana na majengo yenye kuta nyeupe na milango ya rangi nyekundu. Mahali hapa ni sehemu ambapo ya shule ya msingi, kuna kuta ndefu za kuta, pia kila mlango kwenye barabara ni lango la darasa na ofisi za walimu.

Jengo hili ni la elimu ya msingi limejengwa kwa matofali kuta zimepakwa rangi ya manjano na milango, pamoja na madirisha ni ya bluu kuna mistari ya vichaka vilivyotenganishwa majengo ya darasa na eneo kubwa la nyasi kapu lipo mbele ya jengo.

Kabati ya mbao yenye sehemu ndogondogo inatumika kwa ajili ya elimu ya shule ya msingi. Ndani yake kuna vitabu na mafaili mbalimbali, yamewekwa kwenye nafasi. Kabati inatumika kuhifadhi vifaa vya masomo ya wanafunzi.

Watoto wa shule ya msingi wamekaa karibu na miti mikubwa nje ya jengo lao, wanasoma vitabu na wanafurahia mazingira hayo tulivu.

Hili ni eneo la maabara. Kuna meza ambazo zina rangi nyeupe pamoja na bluu bahari. Pia kuna mabomba ambayo yanatoa maji. Sehemu hii ni kwa ajili ya wanafunzi kufanya mafunzo kwa vitendo.

Ndani ya eneo hili kuna vitanda ambavyo vimetandikwa na shuka lenye rangi ya pinki, ambapo vitanda hivi vya chuma vimepakwa rangi ya kijivu. Hili ni bweni kwa ajili ya wanafunzi kulalia wa elimu ya sekondari.

Mwanamke mmoja, yupo kwenye maktaba akichagua vitabu kutoka kwenye rafu ndefu zilizojaa, kwa kawaida maktaba za shule za sekondari huwa na vitabu vingi vinavyoendana na mitaala, vitabu hivyo hutumika kusaidia wanafunzi na waalimu katika masomo yao.

Darasa hili kubwa lina walimu mbalimbali ambao wamesimama na wakikagua wanafunzi hao walioketi, wanafunzi wamevalia sare wakiwa na barakoa wakifanya kazi zao za kitaaluma, hii ni elimu wa sekondari.

Wanaume hawa wawili, wanakagua mitihani ya mazoezi ya wanafunzi wa shule ya sekondari. Mmoja wao amevalia jaketi la samawati na mwingine amevalia shati la kijivu. Wote wawili wanachunguza kwa makini.

Huyu ni mwalimu wa kike wa shule ya sekondari, ameketi kwenye kiti, ameshika peni anasahihisha daftari la mwanafunzi, pembeni yake kuna msururu wa madaftari ya wanafunzi wengine, yuko makini nyuma yake kuna ubao.

Jengo la shule ya sekondari, ambapo lina muundo wa kisasa. Kuna nguo za wanafunzi, zimetundikwa nje kwenye kamba zikiwa zimekauka. Jengo lina rangiya kahawia na paa la kijani.

Hii ni sehemu ya elimu ya sekondari, ambapo maabara kubwa tupu ina mabomba makubwa kwa ajili ya matumizi ya kisayansi, ipo maeneo haya. Kuna viti vya plastiki, pamoja na mbao kwa ajili ya wanafunzi kuketia.

Hili ni darasa la chuo kikuu likiwa limejaa wanafunzi, wote wameketi kwenye meza zao na wengine wamejikita kwenye mitihani. Kila mwanafunzi anajaribu kutatua swali wakitumia ujuzi wao waliojifunza katika elimu yao.

Wanafunzi hawa wako katika makazi yao ya chuo, mmoja amekaa kitandani anatumia simu, mwingine amelala kitanda cha chini akitumia simu pia na mwingine amesimama mbele ya kabati, wanafunzi hawa wako bize sana na simu za huku wengine wakipanga vitu vyao.

Chuo kimejaa wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye viti vingi vilivyopangwa mstari, wanasikiliza somo na jukwaani kuna mtu mmoja anazungumza mbele bango kubwa. Hii ni uhalisia wa chuo kikuu ambapo shughuli za masomo hufanyika katika kumbi kubwa za mikutano.

Hili ni darasa moja wapo ndani ya chuo kikuu. Hapa mwalimu ambaye amevalia shati jeupe akiwa na jinzi, amesimama mbele akiwafundisha wanafunzi ambao wengine ni watu wazima. Wanafunzi hao wameketi katika viti vyao kwa umakini, wengine wakisikiliza na wengine wakiandika.

Chumba cha darasa kinawanafunzi wanaojitayarisha kusikiliza mwalimu akifundisha somo la kilimo, mwalimu amesimama mbele ya ubao akieleza kitu kwa makini, wanafunzi wamekaa kwenye meza wakiwa wanamtazama mwalimu, hii ni shughli ya masomo inayohitaji umakini mkubwa, hii ni sehemu ya chuo kikuu.

Vijana wanne wameketi chini ya mti wanafanya kazi zao za shule. Waalimu wao wanawafundisha kwa bidii sana wakiwa shuleni, na sasa wanatakiwa kumalizia kazi walizopewa. Wao ni wanafunzi wa chuo kikuu, ni wenye furaha na wanashirikiana kujifunza pamoja.

Hili ni darasa la chuo kikuu lenye wanafunzi wengi wameketi, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele. Mwalimu wao ameonyesha mada kwenye ubao mweupe huku akieleza somo, wanafunzi wamekaa kwenye bechi ndefu wakiwa na vitabu na chupa za maji mazingira ni tulivu yanafaa kwa elimu.

Chumba hiki kina dari refu mwalimu mmoja amesimama mbele ya wanafunzi akiwafundisha, wanafunzi wameketi katika viti vyao, wapo makini sana kumsikiliza mwalimu, hapa elimu ya chuo kikuu inapatikana.

Vijana hawa wameketi kwenye meza ndefu wakiwa wamevaa sare za bluu, wanafanyakazi kwa bidii wanajihusisha na elimu ya vitendo, wanatumia vifaa vidogo vya elektroniki na dhana mbalimbali, kila mmoja yuko makini na anachofanya.

Mtu huyu ameketi kwenye dawati akitazama kitu mkononi mwake, viti vimetawanyika kwenye meza. Huyu ni fundi na kuna viti vingi vya ufundi vinavyohusiana na vifaa vya kielektroniki kwenye meza hiyo.

Vijana wawili wanafanya kazi kwenye meza, wanakagua vifaa vya eletroniki, na wanatumia zana mbalimbali. Wanajifunza ujuzi wa vitendo unaohusiana na teknolojia. Wanajishughulisha kabisa, wanafanya kazi katika mazingira ya ndani.

Vijana wanne wakiwa ndani ya chumba cha ufundi wanajifunza, mmoja wao anafundishwa jinsi ya kutumia mashine ya kupulizia rangi elimu hii ya ufundi stadi inawawezesha kuwa na ujuzi wa kujiajiri na kuongeza ajira nchini, wote wamevaa nguo za kujikinga na rangi ili wasiharibu nguo zao.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu wakifanya mazoezi ya vitendo. Kila mmoja ana ubao wa elektroniki, akiwa na vitendea kazi vidogo vya umeme. Wanafunzi wote wamejikita sana kwenye kile wanachofanya, wakijaribu kuunganisha nyaya na vipuri vidogo. Huu ni mfano mzuri wa elimu ya ufundi.

Hiki ni kituo cha mafunzo ya ufundi ambapo wanafunzi wanajifunza kutengeneza simu, mmoja wa wanafunzi anachunguza bodi ya simu huku akitumia kifaa maalumu. Hii ni sehemu ya elimu ya ufundi na tekinolojia ambapo wanafunzi wanapata ujuzi wa vitendo.

Katika chumba hiki cha mafunzo, msichana mmoja anajifunza masuala ya kiufundi na ufundi wa umeme, anatumia vifaa vya kielektroniki anakagua vitu vilivyowekwa kwenye meza, anafanya kazi ya fundi wa elektroniki. Msichana huyu anapata elimu ya ufundi stadi na utaalamu akiwa maevaa nguo ya bluu.

Vijana hawa wamekaa kwenye dawati wakiangalia kompyuta. Wanajifunza ujuzi wa elimu ya ufundi na kiufundi. Mwalimu wao amesimama karibu nao anaelekeza na kuwafundisha jinsi yakutumia vifaa hivi. Mazingira haya ni ya kufaa na ya kujifunza.

Mwanamke huyu ameketi kwenye meza yenye vifaa vya ufundi, anafanya ujuzi katika elimu ya ufundi. Anatengeneza kifaa cha kieletroniki, anatumia vifaa maalumu, vilivyopangwa vizuri. Huu ni umuhimu wa ujuzi wa kiufundi, katika ulimwengu wa leo.

Mwalimu mzungu anaeleza mambo fulani kwa wanafunzi wake, wanafunzi hao wamevaa sare nyeusi na njano wapo makini wamejaa wakijifunza. Ili ni darasa la elimu ya ufundi wote ni wenye furaha na wanajihusisha na somo.

Huyu kijana anapata mafunzo ya ufundi stadi na elimu ya ufundi katika kiwanda cha uzalishaji, anajifunza jinsi ya kutumia mashine za kilimo cha kisasa za viwandani, kwa kuangalia maelezo kwenye skrini na kubonyeza vitufe. Amevalia mavazi maalumu ya ulinzi yenye rangi ya kijani na bluu.